Kituo cha umeme chenye majengo na nguzo nyingi. Jengo moja lina paa la kijani. Anga linaonekana kuwa na mawingu mazito kuashiria mvua. Nguzo za umeme zimesimama wima.

Draja refu lenye kingo za sambarau linaelekea kwenye muundo mkubwa wa chuma ya njano na jengo ndogo, linapita juu ya maji mapana. Nguzo za taa zimepangwa kando la daraja, anga ni la mawingu meupe.

Machweo mazuri yenye nguzo za umeme zikisambaza nguvu. Anga lina rangi ya machungwa na mawingu meupe chini. Gari nyeusi limewekwa mbele. Nembo ya wizara ipo juu kushoto.

Kituo kikubwa cha umeme chenye nguzo nyingi. Wafanyakazi kadhaa wamevalia mavazi ya usalama. Eneo lote linaonekana kuwa chini ya ujenzi. Nguzo hizi zinapeleka umeme katika sehemu mbalimbali.

Nguzo ya umeme iliyosheheni nyaya nyingi, fundi amepanda ngazi ndefu akijaribu kurekebisha miundombinu. Kando ya barabara kuna bango la Waridi Paradise Hotel and Suites ikionyesha huduma zinazotolewa.

Transfoma ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo mbili za mbao. Kuna nyaya nyingi zikielekea na kutoka kwenye transfoma, zikiashiria usambazaji wa umeme. Mbingu ni bluu na kuna majani machache ya kijani kibichi, ikionyesha mazingira ya nje.

Mafundi wawili wa umeme, wakiwa kazini, hurekebisha miundombinu ya umeme. Mmoja amepanda ngazi ndefu akifanya matengenezo kwenye nguzo huku mwenzake akimsaidia chini. Nguzo imezungukwa na miti mirefu na kuna ukuta wa matofali karibu.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme. Kuna majengo marefu, mabomba mengi na minara ya kupooza iliyojaa sehemu. Eneo lote limezungukwa na ardhi kavu na milima kwa mbali. Barabara inapita karibu na miundombinu hio.

Hiki ni kituo cha umeme kilicho na transformer nne kubwa za kijivu zilizo pangwa kwa safu zikiunganishwa na nyaya za umeme chini ya anga la bluu. Sehemu hii inaonekana kuwa na changarawe kwenye barabara ndogo

Kituo cha kuzalisha umeme. Kuna bwawa kubwa lenye rangi ya kahawia. Miundombinu mingi ya umeme inaonekana wa zi. Kuna nyaya na minara ya kusambaza nguvu. Ardhi kavu inazunguka eneo hili lote. Majengo machache madogo yamejengwa karibu na kituo.

Kituo cha umeme chenye transfoma kubwa na nguzo za chuma. Waya nyingi za umeme inaonekana zimeunganishwa. Taa zimewashwa zikiangazia eneo lote. Chini kumetandazwa changarawe.

Angani ya kituo cha kuzalisha umeme wa joto ardhi chenye majengo na minara mingi inayotoa moshi. Miundo ya kijani kibichi inaonekana katikati, milima na mabonde zimezuguka eneo yakionyesha mandhari pana. Barabara za udongo zinaonekana zikipita karibu.

Mtambo mkubwa wa umeme unaonekana kutoka juu. Kuna majengo makubwa yenye paa za kijani na miundo mingi ya chuma kwa ajili ya usambazaji wa umeme. Eneo linaonekana kubwa lililopangwa vizuri. Kuna barabara ndogo na majengo mengine karibu.

Wachezaji wanne wanatumbuiza jukwaani, chini ya hema nyeupe. Wamevaa mavazi ya jadi yenye rangi ya kahawia na mapambo. Wanaume wameweka kofia kwa manyoa vichwani. Mbele ya jukwa kuna hadhira ya watoto wengi wakitazama kwa umakini.

Mwamamume anampiga picha mwanamke karibu na maporomoko ya maji. Ameketi kwenye jiwe kubwa akitazama yule anayempiga picha. Maji yanashuka kwa nguvu nyuma yao yakionyesha uzuri wa asili.

Kundi la wanaume waliovalia sare za kijeshi au uhifadhi. Wanamtunza kifaru. Amefunikwa kichwani kwa kitambaa cha rangi mbalimbali. Wanaume hawa wanamshika kwa uangalifu ikionyesha juhudi za kuhifadhi wanyamapori.

Twiga mrefu anatembea kando ya barabara ya vumbi. Gari jeupe limepaki mbele, mbali majengo marefu yanaonekana. Yanaonyesha kuwa jiji lipo karibu. Hali ianonekana ya safari yenye wanyama pori.

Kundi la watu wanaoshiriki katika shughuli ya upandaji miti. Mwanaume mmoja amevaa fulana ya kijani na ana mche mdogo mkononi. Anaonekana kuutoa au kuupokea. Watu wengine pia wanaonekana nyuma wakitabasamu.

Kundi la wanaume, baadhi wakiwa wamevalia sare au vesti wakipanda miti. Wamesimama karibu na shimo lililochimbwa ardhini. Pembeni kuna koleo na kopo la kumwagilia maji. Wanaonekana wakishiriki katika zoezi la upandaji miti.

Mto mwenye uchafu mwingi na watu wanafua nguo. Ngome duni zimejengwa karibu na mto. Watoto wanacheza karibu na maji. Mazingira yamejaa taka kuonyesha maisha duni katika sehemu hii.

Vijana wengi wanashiriki katika zoezi la upandaji miti au usafi wa mazingira. Wengi wao wamevaa vesti za njano na baadhi wamevaa barakoa. Wanaonekana kufurahia na kushirikiana katika shughuli hio.

Kundi la pundamilia wakivuka barabara ya vumbi. Nyasi ndefu imefunika pande zote mbili. Majengo ya jiji yanaonekana mbali. Anga ni la bluu. Inaonyesha hali ya kawaida.

Maporomoko ya maji yakiteremka miamba mikubwa yenye maji meupe yanayobubujika. Mizizi mirefu ya miti inaning'inia kando. Kijani kibichi kinatanda maeneo mbalimbali. Bomba kubwa la kijani linapitishwa juu. Hali ya asili yenye kuvutia.

Rundo kubwa la takataka karibu na mto mdogo. Nguruwe wawili wanatafuta chakula juu ya takataka. Nyumba za udongo zimejengwa karibu na eneo hilo. Mazingira yanaonekana machafu tena duni.

Jengo kubwa lenye mnara mrefu wa saa likiwa limezungukwa na miti na maeneo ya maegesho. Bendera inapepea kileleni mwa minara . Anga lina mawingu meupe.

Simba wawili wakipumzika kwenye nyasi, wa jike yuko mbele akiangalia utulivu. Simba ndume mwenye manyoya mingi ameketi nyuma yake. Macho yake yamefumbwa. Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka.

Nyani yupo nyuma ya wavu wa chuma. Uso wake unaonekana wazi na macho yake yanatazama mbali. Mkono wake umeshika wavu. Manyoya yake yana rangi ya kahawia na kijivum. Mandhari nyuma yake imefifia.

Twiga mmoja amesimama katikati ya miti. Nyuma yake kuna majengo marefu ya jiji. Anga lina bluu na mawingu meupe. Hali ya hewa ni nzuri. Inaashiria mbuga hii ipo karibu na jiji.

Kundi kubwa la ndege weupe wanaruka angani. Lina rangi ya buluu na safi. Wametawanyika wakiruka kwa mwelekeo tofauti. Wanaonekana kama chembechembe ndogo nyeupe angani. Hali ya hewa inaonekana shwari na jua kali.

Wanaume watatu wanskuma mkokoteni uliobeba mizigo mingi. Wamevaa nguo za kazi, barabara ni ya udongo na kuna majengo ya zamani na vibanda kando ya barabara. Kuna watu wengine na magari kwa mbali. Anga lina mawingu meupe.

Mamba watatu wamo ndani ya maji ya buluu. Mmoja amelala mfukeni, mwingine amezama kiasi na watau anaonekana kidogo upande wa kulia. Ndege mdogo mweusi na mweupe wamesimama karibu. Udongo wenye matope unaonekana kando ya maji.

Twiga watatu wamesimama kwenye ardhi ya kahawia. Mtihani yao ina mifumo ya kipekee. Nyasi na miti mingi ya kijani hapo nyuma yao. Wanaonekana wapo mbugani.

Kobe anatambaa ardhini karibu na majani. Ganda lake lina rangi ya kahawia, na mifumo tofauti. Miguu yake minene inaonekana ikichomoza chini ya ganda. Ardhi ina udongo na kokoto ndogo, ikionyesha mazingira ya asili.

Simba mkubwa wa kiume, amelala kwenye udongo. Ana manyoya mengi meusi shingoni. Anaonekana ametulia ndani ya uzio. Jua limewaka vizuri. Inaonekana yupo katika kituo cha wanyamapori.

Pofu mkubwa anayeelekea kulia akiwa amesimama kwenye nyasi ndefu. Ndege wawili wadogo wanaruka karibu naye, mmoja mgongoni na mwingine akiondoka. Anga ni bluu na mlima unaonekana kwa mbali. Huu ni mtazamo halisi wa wanyamapori porini.

Mti mkubwa wenye majani mengi. Jua linachomoza kupita majani, linatoa mwanga mkali. Matunda kadhaa yananing'inia kwenye matawi na yanaonyesha ukuaji mzuri. Rangi ya kijani inatawala picha.

Vifaru wawili wamesimama. Mmoja upande wa kushoto anaonekana mkubwa na imara. Mwingine amelala chini kichwa kikiwa karibu na ardhi. Nyuma kuna miti na uzio. Eneo linaonekana kuwa na nyasi na udongo kama hifadhi la mbuga ya wanyama.

Timu ya watu kadhaa, wengine wamevaa fulana za kijani kibichi. Wamesimama kando karibu na mto. Mto unaonekana mchafu. Baadhi yao wanapiga picha au wanachunguza. Hali hii inaashiria utafiti wa mazingira au kusafisha.

Kundi la tembo wachanga labda mayatima wanacheza kwenye udongo mwekundu. Baadhi yao wamelala chini wengine wamesimama. Watazamaji wengi wakiwa wanafunzi wamekusanyika nyuma yao wakitazama. Mazingira yana miti na mimea.

Chui amefungua mdomo wake akionyesha meno yake makali na ulimi. Manyoya yake yana madoa meusi na kahawia, anaonekana kuwa mkali, anatoa onyo nyuma yake kuna nyasi ndefu za kijani kibichi.

Sehemu mbili, upande wa kushoto kuna ndege wawili weusi wakiwa wametua juu ya mti mkavu, chini yao kuna mandhari wazi na anga lenye mawingu, upande wa kulia, kundi la ndege wako wakitembea kwenye nyasi ndefu na vichaka virefu vimetanda nyuma yao.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu, wanaonekana karibu, mandhari ya jiji inaonekana nyuma yao, majengo marefu yanajaza anga, inaashiria uwepo wa hifadhi ya kitaifa lenye jiji.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia fulana za rangi ya buluu. Wameshiriki katika shughuli ya upandaji miti. Mimea midogo mingi imeandaliwa kupandwa na baadhi ya watu wameshikilia zana za bustani. Mandhari ya nyuma ina miti mingine mirefu na nyasi ikionyesha kuwa wako katika eneo la wazi.

Wanaume watatu wanacheza ngoma ya kitamaduni. Wamevalia mavazi maalum yenye manyoya na shanga. Watu wachache wameketi nyuma, wakitazama. Hali inaonekana ya sherehe, yenye kuvutia. Rangi za manjano na nyekundu zinatokea.

Wanasayansi wawili katika maabara. Wote wamevalia makoti meupe. Mwanamke yuko upande wa kushoto, akifanya majaribio kwenye sinki ,huku mwanamume akiwa upande wa kulia, akishikilia na kuchunguza chupa yenye kimiminika. Meza zimejaa vifaa vya maabara kama vile chupa za kioo na vimiminika mbali mbali.

Wanyama wawili wa porini nyumbu au ntohe wamesimama kwenye nyasi ndefu. Mmoja anatazama moja kwa moja huku mwingine akitazama upande wa kulia. Nyuma yao kuna miti mingine na vichaka. Jiwe linaonekana upande wa kulia.

Mbuga ya wanyama yenye miti mirefu na nyasi ya kijani. Kuna mbuni mmoja na swala wawili. Wanyama wametembea kwa uhuru. Anga lina bluu kidogo kuonyesha utulivu.

Waendesha baiskeli wawili wanashuka barabara. Wamevaa mavazi maalum ya kuendesha pamoja na kofia ngumu. Mandhari ya milima na mimea inaonekana nyuma. Jua linaangaza likitengeneza vivuli virefu barabarani. Inaonekana ni siku nzuri ya mazoezi ya nje.

Watalii wanashiriki na twiga wengi. Twiga hawa wananywa maji kutoka kwenye chombo cha bluu. Mwanamke mmoja anamlaza twiga. Watu wengine wanapiga picha. Eneo hilo linaonekana kuwa hifadhi la wanyama.

Rundo kubwa la taka linawaka na moshi mwingi unapaa hewani. Watu kadhaa wakiwemo watoto wapo karibu. Nyumba duni zinaonekana kwa umbali. Mazingira yamejaa uchafu.

Paa wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu. Mmoja anatazama kamera moja kwa moja. Mwengine amegeuka upande. Nyuma yao kuna miti mingi ya kijani. Mazingira yanaonekana asilia kabisa. Kuna mawe machache upande wa kulia. Jua linawaka kidogo. Linaonyesha mandhari ya utulivu porini.

Mamba mkubwa amelala kwenye nyasi karibu na maji. Eneo linaonekana kuwa na mawe na miti michache. Maji yanatiririka karibu na kuna sehemu ya jengo la zege.

Rundo kubwa la mifuko ya plastiki iliyotupwa. Mwanamke mmoja amesimama mbali akishika mfuko mwingine. Mifuko mingine ina maandishi. Anga lina mawingu meupe.

Sehemu mbili; Upande wa kushoto kuna ndege wawili weusi waliokaa juu ya mti mkavu mazingira yakiwa ya anga lenye mawingu. Upande wa kulia, kundi la ndege wadogo wanatembea kwenye nyasi ndefu na miti mirefu inaonekana nyuma. Zinaonyesha mandhari ya asili yenye ndege.

Rundo kubwa la chupa za plastiki zimepangwa katika mindo mikubwa zikionyesha kiasi kikubwa cha taka. Kwa mbali, kuna jengo la miti. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na rundo la chupa akionyesha ukubwa wa shida.

Eneo chafu. Taka nyingi zimetapakaa kila mahali. Miti michache imesimama. Majengo machache yanaonekana kwa mbali. Anga ni bluu na mawingu meupe. Inaashiria uchafuzi wa mazingira.

Kundi la mbuni wanne wakitembea kwenye nyasi. Nyuma yao kuna jiji la majengo marefu. Inaonyesha mchanganyiko wa wanyama wa pori na maendeleo ya mji. Anga li na mawingu meupe, ikionyesha hali ya hewa tulivu.

Kundi la tai limeketi kwenye ardhi kavu karibu na ziwa. Nyasi ndefu zimezunguka maji na mandhari ya milima inaonekana kwa umbali. Anga ni buluu ikionyesha mazingira ya wazi ya asili nchini Kenya.

Wanaume kadhaa wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi wakisafisha eneo chafu lenye taka nyingi na maji machafu. Nyuma yao kuna makazi duni na anga linaonekana kuwa na mawingu. Wanaonekana kujitahidi.

Chui anaaangalia kupitia uzio wa chuma. Macho yake yana rangi ya buluu iliyokolea. Manyoya yake yana madoa meusi na kahawia. Nyuma yake kuna nyasi na udongo. Anaonekana akitazama juu.

Mbuni mmoja akitembea kwenye nyasi ndefu na kavu. Ana manyoya meusi na miguu myekundu. Mbuni huyu yuko katikati ya uwanda mpana. Anga linaonekana kuwa la mawingu kidogo na milima inaonekana kwa umbali.

Taka nyingi zimetapakaa ardhini. Mto mdogo unatiririka katikati. Kuna mabomba yaliyotupwa mtoni. Nyumba zimejengwa kwa mabati. Watu wachache wameonekana wakitembea. Kuna mbuzi na kuku wanatafuta chakula. Mazingira yanaonekana machafu.

Utoaji taka usiofaa unaonekana kando ya mto. Majengo duni yamejengwa karibu. Uwanja wa michezo wenye slaidi unaonekana mbali. Hali ya hewa inaonekana nzuri lakini mazingira yamechafuliwa sana. Usafi ni changamoto kubwa hapa.

Barabara pana yenye njia nyingi ina magari yanapita. Ina alama za barabara na nguzo za taa. Upande wa kushoto kuna miti mirefu na mabango ya maelekezo ya barabara. Upande wa kulia kuna majengo marefu na nguzo za umeme.

Mwanaume anatembea akiwa amebeba bango kubwa la matangazo amevaa kofia na shati ya blue .Nyuma yake kuna basi kubwa la abiria lenye rangi ya blue na nyeusi ikiwa na jina Amazing grace .Kuna watu wengine na majengo ya biashara yanaonekana kwa mbai.

Mabasi matatu ya abira yameegeshwa kando ya barabara, labda kituo. Watu kadhaa wamekusanyika karibu nayo, baadhi wakiingia au kutoka. Yana rangi tofauti kama kijani na blue , kuna miti na majengo nyuma.

Barabara pana yenye magari machache. Gari dogo jeupe liko upande wa kushoto. Miti mingi ya kijani inazunguka pande zote. Kituo cha mafuta cha shell kinaonekana kwa umbali. Anga inaonekana mawingu kidogo. Ni mandhari ya mjini.

Daraja la barabara lililopakwa rangi ya manjano na kijivu. Magari kadhaa yanapita chini yake, ikiwemo gari jeupe, jeusi na jekundu. Kuna pia bomba la maji au maya ukutani. Mandhari yanaonekana kua ya mjini.

Magari yanakwenda barabarani mengine yakipita. Nje dirishani kuna jengo refu mbali. Ubao mkubwa wa matangazo unaonekana katikati. Miti mingi yenye maua meupe au mekundu inastawi pembeni. Kioo cha gari kinaakisi trafiki. Njia ni wazi.

Basi la abiria limeegeshwa barabarani. Rangi yake ni zambarau na ina maandishi ya double m na commuter . Dereva amevaa sare ya kijani na anaongea na mwanaume mwingine. Mabasi mengine yanaonekana nyuma.

Basi la umma la kijani na manjano, ina nembo za city hoppa. Na mbele, namba ya usajili ni KBT248 D na ina namba mia tatu sabini.

Basi la City Hoppa liko limeegeshwa barabarani likipakia abiria. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea karibu na basi, baadhi wakiwa wamevalia nguo rasmi.

Basi la Citi Hoppa limesimama kwenye kituo likisubiri abiria. Watu kadhaa wamesimama karibu nalo, baadhi yao wakionekana kuingia au kushuka. Majengo marefu na miti ya minazi yanaonekana nyuma kuashiria mazingira ya mijini.

Barabara yenye shughuli nyingi labda jijini. Kuna mabasi mengi likiwemo jekundu. Watu wanatembea na kusubiri kunda kunda ya barabara. Majengo marefu yamejipanga upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa jeupe.

Barabara pana yenye njia nyingi ikiwa na magari yakipita. Ina alama za barabara na nguzo za taa. Upande wa kushoto kuna miti mirefu na mabango ya maelezo ya barabara. Upande wa kulia kuna majengo marefu na nguzo za umeme.

Basi la abiria limepaki kando ya barabara. Abiria wengine wanatazama nje. Wanaume wawili wanatembea karibu na basi hilo. Nguzo ya umeme iliyo na matangazo imesimama kando. Miti na majengo yanaonekana nyuma. Shughuli za mjini zinaendelea.

Gari la abiria lenye mabango ya maelekezo. Mabango yanaonyesha majina ya maeneo kama Meru, Chuka, Chogoria na Kericho. Jengo refu linaonekana nyuma. Watu wengine wamesimama karibu. Hali ya hewa inaonekana angavu. Hii inaonekana kuwa kituo cha mabasi jijini.

Barabara kuu ya jiji yenye shughuli nyingi. Magari mengi ikiwemo matatu zenye rangi yanaonekana. Watu wengi wanatembea kando ya barabara. Majengo marefu yamesimama pande zote mbili. Kuna mabango ya matangazo yaliyotundikwa.

Matatu yenye rangi ya fedha ikiwa imepaki karibu na bango kubwa lenye maandishi 2NK Sacco Nakuru Direct . Nyuma, kuna majengo ya maduka na nyaya za umeme. Inaonekana kama kituo cha matatu.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini, labda kituo cha mabasi .Watu wengi wamesimama, wengine wanatembea karibu na matatu. Mabao ya maduka na biashara kama vile Safaricom Mpesa, na Kilimanjaro yanaonekana nyuma. Barabara inaonekana kuwa na pilka nyingi.

Barabara yenye shuguli nyingi iliyojaa watu na mabasi, wengi wamesimama au kutembea kwenye ngazi za miguu, kuna majengo marefu upande wa kulia na kushoto, yana rangi ya kijani na buluu, anga linaonekana kuwa na jua kali.

Bango la barabara lenye namba kubwa, nne nyekundu na orodha ya majina ya maeneo. Majina yameandikwa kwa herufi za rangi mbalimbali kama vile Community, KMTC, Coptic, Adams, Greenhouse, Wanyee, Satellite na Kabiria. Nyuma ya bango kuna jengo refu lenye madirisha mengi na anga ni la buluu. Inaweza kuwa ishara ya njia ya usafiri.

Makutano ya barabara yenye magari na watu wanaovuka. Kuna mabasi, matatu na magari mengine. Alama za barabara zenye picha ya mtu anayevuka zinaonekana wazi. Miti ya kijani na mabango makubwa ya matangazo yanaonekana.

Barabara yenye shughuli nyingi, mabasi yameegeshwa, kuna foleni ndefu ya magari watu wanasubiri usafiri. Majengo marefu yanaonekana nyuma, barabara inaonekana wazi.

Eneo la maegesho ya magari ya abiria, hasa mabasi madogo na matatu, yakiwa yamepaki pembeni mwa barabara. Kuna majengo yenye paa nyekundu na manthari ya mji wenye nyumba nyingi za makazi. Miti ya kijani kibichi inaonekana ikizunguka.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa vikiwa vimetandikwa na magodoro na shuka mbalimbali. Kuna nguo na mizigo mingine imetandikwa hapa na pale. Chumba kinaonekana kama bweni la shule.

Matatu ndogo ya abiria imesimama barabarani. Mwanamke anaonekana akipanda ndani. Wanaume wengine wamesimama karibu. Kuna bango la kutangaza vituo mbalimbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu. Magari mengine yapo nyuma.

Msongamano wa magari barabarani. Kuna basi la 2K na gari ndogo la Embassava Sacco. Majengo marefu yapo upande wa kulia. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu na inaashiria utulivu.

Majengo ya kibiashara yenye maduka mbalimbali na mabango. Kuna mabasi yameegeshwa chini, na watu wachache wanaonekana. Jengo upande wa kushoto lina madirisha yaliyofunguliwa. Rangi ya kahawia na nyeupe inatawala sehemu ya juu.

Barabara kuu yenye magari na malori yakisafiri pande mmoja zote. Kuna miti mingi ya kijani kibichi kando ya barabara. Imepamba mandhari. Anga linaonekana kuwa na mawingu. Watu pia wanatembea kando ya barabara. Kuna matangazo ya biashara mbali.

Kituo cha mabasi jijini ambapo mabasi mawili yameegeshwa moja lina rangi ya zambarau na jingine njano na kijani. Watu wanaonekana wakitembea karibu, baadhi yao wakiwa wamevalia mashati mepesi. Bango lenye namba na maelekezi linaonekana.

Makutano ya barabara yenye magari, mabasi na watu wakivuka. Taasisi za trafiki zinaonyesha rangi ya machungwa. Kuna miti mingi ya kijani kibichi pande zote za barabara. Inaonyesha mazingira yenye mimea. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini. Ina mabasi mengi ya abiria ambayo yameegeshwa. Watu wengi wanatembea na kusubiri. Pikipiki mbili zimeegeshwa mbele. Bango la benki linaonekana upande wa kushoto likionyesha, bank with us. Majengo yanaonekana kwa mbali.

Mabasi mawili yameegeshwa barabarani yakiwa na watu wakipanda au kushuka na mbele lina maandishi talesman na la nyuma metro trans . Nyuma ya mabasi kuna majengo marefu, mojawapo likiwa na bango la KARS technical college .

Mfereji mrefu ambao umetengenezwa ardhini, ndani kuna wafanyakazi kadhaa wakiendeleza ujenzi, labda wa bomba au mfumo wa maji. Wamevalia kofia ngumu za ujenzi zenye rangi ya kijani na fulana jekundu.

Barabara yenye watu wengi na magari, kuna mabango yanayoonyesha maeneo ya usafiri kama Nakuru, Gilgil, na Kericho. Bidhaa zinauzwa kando ya barabara. Majengo yapo pande zote mbili.

Barabara yenye shughuli nyingi, kuna basi jekundu limeegeshwa. Kuna watu wengi wanaenda na kurudi. Matatu lina jina Prudence Baraka. Pia kuna pikipiki na magari mengine, magorofa yanaonekana nyuma. Mbango mawili yametundikwa.

Barabara kuu. Magari mengi yameegeshwa upande wa kushoto. Baadhi yao yanasafiri upande wa kulia. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Miti na nguzo ziko kando ya barabara. Anga linaonekana wazi.

Kundi la watu wakipanda au kushuka kutoka kwenye basi lenye mapambo na maandishi mengi. Linaonekana kuwa katika kituo cha umma. Watu wanavaa nguo mbalimbali. Baadhi yao wanaonekana wakishika mizigo. Inaonekana kama shughuli ya kawaida ya usafiri wa umma.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa imejaa magari mbalimbali kama vile mabasi, malori na magari madogo. Watu wanatembea kando ya barabara huku majengo marefu yakionekana kwa mbali.

Lori la taka lenye rangi ya bluu na nyeupe imejaa mifugo meupe na taka, upande wa lori umeandikwa Let make Eastleigh green and clean imeegeshwa kando ya barabara na kuna mtu akitembea karibu nalo.

Rundo kubwa la mabomba ya kijivu yakiwa yamewekwa juu ya kila mmoja. Mabomba yote yana umbo la mviringo na yanaonekana kuwa sawa kwa ukubwa. Anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri.

Barabara ya udongo iliyo na matope na shimo inaonyesha hali mbaya ya miundo mbinu. Upande wa kushoto kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na pikipiki imeegeshwa karibu. Watu wachache wanatembea kwa umbali.

Mabomba makubwa marefu yaliyopangwa kuelekea juu ya mlima mrefu. Yamezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Huenda ni sehemu ya mfumo wa kuzalisha umeme wa maji.

Rundo la mabomba makubwa meusi yaliyopangwa kwa usawa. Yana mistari ya bati nje na ndani yamepakwa rangi ya bluu. Inaonekana ni mabomba ya plastiki yanayotumika kwa miradi mikubwa ya maji, mifereji na ya maji taka au usimamizi wa taka.

Ndani ya duka la maji. Chupa nyingi za maji zimepangwa kwenye rafu za bluu upande wa kushoto. Kuna rundo la chupa zilizofunganishwa katikati. Milango ya chuma inatoa ulinzi, sakafu ni vigae. Kwa mbali, bango ya bluu lenye matone ya maji likitangaza bidhaa.

Udongo uliotimuliwa ukionyesha alama za magurudumu ya mashine nzito. Unaonekana umefukuliwa hivi karibuni labda kwa ajili ya mradi au ujenzi au miundombinu. Kuna mabomba yanayoonekana juu ya udongo.

Ziwa dogo la rangi ya samawati iliyokolea likiwa limezungukwa na nyasi ndefu za kijani kibichi, upande wa kulia kuna shamba lililolimwa na barabara ndogo, kituo kimoja cha kijani kinaenea katikati ya ziwa. Rangi zinavutia macho.

Mfumo wa mabomba ya chuma yaliyopakwa rangi nyeusi yakininginia kwenye dari kuna vale mbili, moja ina mpini mwekundu. Mabomba haya yamefungwa vizuri kwa kutumia vifaa vya kurekebisha.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini umejaa maji machafu. Pande mbali za mifereji zina udongo mweusi. Majengo yanaonekana kwa umbali yakionyesha shughuli ya ujenzi au miundombinu.

Mtaro mrefu uliojaa maji katikati ya ardhi ya kahawia. Nyumba za ghorofa zimejengwa mbali. Jua linaonekana likichomoza au kuzama. Ardhi inaonekana imechimbwa hivi karibuni, labda kwa ajili ya kukabili majitaka au kwa ajili ya ujenzi au pengine kwa ajili ya kusambaza maji safi.

Mfereji mrefu ambao umechimbwa ardhini ukuta wake unaonekana wazi vifuli viwili vya binadamu vinaonekana chini. Huu unaonyesha mradi wa maji au kukabili maji taka.

Mlima mkubwa wa udongo na mawe una uwezekano mkubwa ni matokeo ya uchimbaji. Katikati yake kuna waya moja ndefu inayopita sehemu yake ikiwa na rangi ya kijani. Hii inaweza kuwa waya ya umeme au bomba fulani dogo. Chini kuna sehemu tupu, labda imekusudiwa kuficha habari muhimu.

Mtaro mrefu ambao unefukuliwa ardhini. Unaonekana katika eneo ya ujenzi. Mashine kubwa ya kuchimba imesimama katika upande mmoja. Udongo mwingi unafukuliwa. Mimea michache inakua kwenye udongo. Nyuma majengo kadhaa. Nguzo za umeme ziko mbali. Eneo linaonekana kufanyiwa maendeleo.

Lori la mizigo la kijani kibichi likiwa limebeba bidhaa, wanaume kadhaa wamekaa juu ya mizigo wakifwatilia safari yao, limeandikwa simple direct na namba ya simu, majengo yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Lori kubwa la kijani barabarani. Watu kadhaa wanaonekana juu yake. Karibu nalo kuna basi la abiria la rangi ya chungwa na bluu. Majengo marefu na miti pia inaonekana nyuma.